Viazi vilivyokatwa vipande viembamba, vinakaangwa kwenye mafuta mengi ndani ya kikaangio ya chuma. Kijiko cha chuma kinaonekana kikinyanyua sehemu ya viazi vilivyo karibia kuiva na kuwa rangi ya dhahabu. Mahali pa kupikia ni nje kwenye ardhi ya mchanga na mawe, penye kivuli cha mti.

Mandhari ya kijani kibichi yenye mimea mingi na miti mikubwa. Katikati ya picha, mti mrefu wenye shina na matawi yenye majani mengi. Chini ya mti huu, kuna kuzunguka eneo lote, kuna nyasi yenye ni kijani kibichi pamoja na mimea mingine mirefu. Upande wa kulia kuna taa ndogo ya bustani yenye umbo la duara inaonekana imewekwa kwenye eneo la wazi.